Mmea wa mrihani unaojulikana pia kama basili tamu ukiwa umepandwa kwenye sufuria, mmea huu una majani ya kijani kibichi na umewekwa karibu na mmea mwingine mdogo.

Mwanamume akinyunyuzia maji mimea inayokuzwa kwa kutumia mfumo wa Hydroponics ambayo ni njia ya kilimo isiyotumia udongo. Mimea hio imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu yaliyopangwa kwa safu na mwanaume huyo anatumia chombo kidogo cha kumwagilia maji huku akishikilia ndoo nyingine.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics .Mfumo huu una rafu tatu na kila rafu ina mabomba yenye matundu ambapo mimea midogo imependwa kwenye vikombe maalum. Mfumo huu mzima unaonekana kuwa umewekwa nje labda kwenye bustani au ukumbi.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea, inaonekana kama saladi, inakuwa ndani ya maji yenye virutubisho badala ya udongo. Mfumo huu una mabomba meupe na vyombo vya maji ambapo mimea imepandwa.

Mfumo wa kilimo cha kisasa, pengine cha hydroponic au aquaponics ndani ya chafu. Mfumo huu una mimea mingi ikiwemo lettuce na mimea mingine ya kijani kibichi ikikua katika mabonde au matuta yaliyopangwa vizuri na mabomba ya maji yanayoonekana.

Mmea huu umepandwa kwenye chungu cheusi kidogo, ambacho kimekaa kwenye bomba jeupe la mfumo wa hydrophonics . Mabomba mengine meupe yaliyo na mimea mingine, yanaonekana yakinyooka mbali.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic pengine kwenye paa au balconi. Kuna miundo mbalimbali iliyotengenezwa kwa mabomba ya PVC baadhi ikiwa na mimea inayokua ndani yake na taa za kukuzia mimea za rangi ya zambarau. Pia kuna mbwa na vitu vingine vilivyotawanyika chini.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea inakuua ndnai ya maji ya virutubisho badala ya udongo. Mimea hii inaonekana ikiwa imepandwa kwenye bodi zinazoelea juu ya maji. Mfumo unaojulikana kama raft system au deporter culture .

Nyumba ya kijani ya kukuza mimea, mlango wake uwazi. Kuna nyasi, kuna miti inayoonekana kwa umbali, kuna udongo na hata mna mimea mingine iliyomea huku kwenye nyasi.

Wafanyakazi kadhaa wakiwa kwenye kiwanda cha kusindika matunda. Wamevaa sare za blue , na kofia za samawati, na wanaonekana wakishughulikia nyanya nyingi zilizopangwa kwenye mkanda wa kusafirisha.

Mandhari yenye majengo marefu yanayofanana na green houses au poly houses ikiwa yamejipanga kwa safu ndefu .Mbele ya majengo hayo kuna eneo la ardhi tupu au lililolimwa na kisha miti na vichaka. Kwa mbali kuna mnara mrefu labda wa mawasiliano au umeme unaoonekana juu ya miti.

Kiwanda cha kusindika nyanya ambapo nyanya zinazo pakuliwa zinasafirishwa kwenye mkanda wa kusafirishia. Wafanya kazi wakiwa wamevaa sare na glovu wanapanga nyanya kwenye trei au masanduku ya manjano kwa ajili ya ufungaji.

Eneo refu jembamba lililofunikwa na kitu cheupe kidogo chenye punje punje, ambacho kinaweza kua kahawa au mazao mengine ya kilimo yanayokaushwa juani, na njia au barabara zilizo katikati.

Watu wawili wakivuna mazao labda mboga mboga ndani ya chafu au chini ya wavu wa kivuli. Wote wamevaa nguo za buluu na buti na mmoja wao amevaa glavu za buluu wanakusanya mazao na kuyaweka kwenye makreti mekundu.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya chafu iliyojaa mimea. Mwanamume mmoja amevaa kofia na miwani na anaelekeza kwa mkono wake huku mwingine akisimama karibu naye. Mimea imepandwa kwenye safu nadhifu ndani ya viungu vyeusi.

Shamba la mimea inayofanana na mimea strawberry inayokuwa ndani ya chafu au wandani ya plastiki. Muundo wa chafu una matao meupe yanaonekana kuunda safu ndefu kutoa mazingira yaliyodhibitiwa kwa mimea kukua.

Bustani ya kisasa ya kukuza mimea. Mimea imepandwa kwa safu ndefu, na mfumo wa umwagiliaji, unaonekana kati ya safu hizo. Mfumo huu wa kilimo unaruhusu kudhibiti mazingira ya ukuaji wa mimea.

Shamaba kubwa la kuku likiwaa limejaa vifaranga wengi wakiwa katika banda la kufugia. Kuna mifumo ya kulisha na kunyweshea maji inayoonekana kando ya sakafu ikionyesha mazingira ya ufugaji wa kuku wa kisasa.

Shamba kubwa la kabichi lililopandwa kwa safu nadhifu. Safu hizo zinaenea mbali kuelekea upeo wa macho, zikionyesha mimea mingi ya kabichi iliyokomaa na yenye afya. Mazingira inaonekana kua ya kilimo.

Shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna mabomba meusi yaliyotandazwa ardhini yakitoa maji kwa mimea midogo. Kwa mbali kuna watu wanaonekana wakifanya kazi shambani wakionyesha shughuli za kilimo. Mazingira yanaonekana kuwa ya mashambani au ya kilimo.

Shamba lenye mimea miwili tofauti. Mmoja wa kijani kibichi na mwingine wa rangi ya zambarau nyekundu likimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyuzia maji.

Shamba lenye mimea midogo pengine maharagwe ikikuzwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi ya umwagiliaji yanaonekana yakipita karibu na mimea yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi. Udongo unaonekana kuwa umelimwa na mimea imepangwa kwenye mistari.

Mmea wa rangi ya kijani kibichi, karibu na mmea huo kuna bomba nyeusi ambalo linaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone na hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Pia kuna ua la manjano karibu na mmea likionyesha kuwa mmea linachanua.

Mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani, unatumia mabomba na mifereji kuelekeza maji kwenye mimea, labda mahindi au mazao mengine yanayokuzwa kwa safu, ili kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ukuaji, hasa katika maeneo au nyakati zenye upungufu wa mvua.

Shamba lililolimwa lenye mimea midogo na bomba refu jeupe, la umwagiliaji likipita katikati ya shamba, likionyesha mfumo wa umwagiliaji. Mimea ya rangi ya kijani.

Shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unaonekana wazi kwa bomba nyeusi zinazopitia kando ya safu za mimea zikitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mimea inaonekana kuwa na afya na kustawi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukimwagia maji mimea midogo iliyo pandwa ardhini, bomba jeusi la umwagiliaji linaonekana likipita karibu na mimea na matone ya maji yanatoka karibu na mizizi ya mimea hiyo.

Mimea midogo inaonekana kama mboga za majani ikimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mirija nyeusi ya umwagiliaji imewekwa chini ikipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba la mahindi linalokua likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mistari ya mimea midogo ya mahindi inayoonekana ikiwa imepandwa kwenye udongo na mabomba ya umwagiliaji wa matone yamepangwa kando ya mistari hiyo.

Hili ni shamba lenye udongo mwekundu ambapo mfumo wa umwagiliaji wa matone unawekwa na mabomba na vifaa vingine vya umwagiliaji, vinaonekana vikiwa vimelala chini tayari kwa matumizi na kuna miti inayoonekana kwa umbali.

Shamba lenye udongo mwekundu linaonekana kuwa kama kiasi katika shamba hilo lenye kuna mistari ya mimea midogo iliyopandwa na karibu na mimea hiyo kuna mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yanayopitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea